Hiki ni kidimbwi cha kuwaoshea wanyama. Wadudu ambao huwa kwenye ngozi ya wanyama, huweza kufa mara tu wanapoingia kwenye kidimbwi hiki. Pana watu ambao wanasaidiana na wakulima kuwaingisha wanyama hawa kwenye kidimbwi.

Hapa ni shambani na hili ni shamba la ndizi shamba hili ni kubwa na ndizi nyingi zimepandwa hapa ndizi hizi zina matawi makubwa matawi yake ni ya rangi ya kijani.

Huyu ni mama. Mama huyu, ameinama na anamkama ng'ombe wake. Ng'ombe wake, amefungwa na kamba kwenye miguu ya nyuma. Ng'ombe wake ana ngozi ya rangi ya udhurungi.

Mkulima huyu amevalia surupwenye yenye rangi ya kijani, miguuni pia ameweza kuvalia viatu virefu. Anamkama ngo'ombe wake kwa kutumia ndoo nyeupe. Ng'ombe huyu amefungwa miguu ili asiweze kumsumbua mkulima anapokama maziwa

Hili ni soko la ndizi, hapa kina mama wameleta mazao yao ndizi ili waweze kuyauza. Wameketi wakisubiri wateja, wateja wao hufika masaa haya ya jioni na wanatarajia kwamba wataweza kuuza ndizi zao zote.

Mwanamke mwenye miaka ya thelathini hivi anakama ngombe wake. Amechunga ngombe wake na kamba kwa miguu yake ya nyuma ili asiweze kutembea anapoendelea na shughuli ya kukama maziwa. Ametabasamu sana kwa sababu ngombe wake ana maziwa mengi leo.

Hiki ni chumba maalum Cha kifanyia utafiti. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaendelea kufanya utafiti. Mwanaume huyu amevalia aproni ya rangi nyeupe, mezani Kuna vitu ambavyo anaendelea kuvipima.

Hili ni shamba la ndizi, shamba hili ni kubwa Sana. Ndizi zilizopandwa kwenye shamba hili zimemea vizuri, zina matawi makubwa na yote yana rangi ya kijani.

Hii ni store ambapo mkulima huweka ndizi zake, ili ziweze kuiva kabla ya kuzipeleka sokoni. Yeye huziweka juu ya sakafu. Ndizi zake zimeiva karibia zote na anaziweka kwenye kikapu, ili azipeleke sokoni kuziuza.

Huyu ni mkulima wa ndizi mkulima huyu ameweza kuvuna ndizi zake na anasubiria wateja, ndizi zake zimefanya vizuri na zinaonekana kuwa na afya, anamatumaini kwamba atapata mapato makubwa.

Hapa ni kwenye kiwanda cha kutengeneza maziwa. Wafanyikazi wawili ambao wamevaa aproni za rangi nyeupe wanamwaga maziwa kwenye mashine ili kuona kama hayo maziwa yako sawa ili yaweza kupakiwa.

Watu hawa wawili kwenye lori wanashusha maziwa. Maziwa yapo kwenye mitungi mikubwa. Mtu mmoja anamwaga maziwa haya kwenye karai nyingine kubwa. Maziwa haya yamesafirishwa hapa ili yaweze kuuzwa.

Mkulima huyu anamyuyizia ng'ombe wake dawa, ng'ombe wake anangozi yenye rangi nyeupe na nyeusi, dawa hii itamsaidia dithi ya wadudu ambao huwa kwenye Ngozi, mkulima huyu amevalia overalli yenye rangi ya manjano.

Haya ni mazao ya ndizi. Ndizi hizi, zililetwa hapa na wakulima ili ziweze kuuzwa. Wanasubiri gari lije ili waweke ndizi zao zipelekwe mjini. Watu wa mjini hupenda sana ndizi.

Hili ni soko la ndizi, wakulima wameleta mazao yao ya ndizi hapa ili yaweze kusafirishwa mjini. Kijana huyu anapakia ndizi hizi kwenye gari ili ziweze kupelekwa mjini. Watu wa mjini hupenda sana ndizi .

Msichana huyu, anatayarisha chakula cha mchana. Anatengeneza ndizi ili ndugu zake wakitoka shuleni, wapate chakula. Wao wamepanda ndizi nyingi. Wanapenda chakula hiki cha ndizi kwa sababu, kina umuhimu sana katika miili yao.

Hili ni shamba la ndizi. Kuna ndizi nyingi ambazo zimepandwa katika shamba hili. Ndizi hizi zina matawi marefu. Matawi yake ni ya rangi ya kijani.

Hili ni shamba la ndizi, ndizi hizi ni nyingi, matawi ya ndizi hizi ni marefu, matawi haya ni ya rangi ya kijani, angani kuna mawingu meupe.

Hawa ni ndama, ndama hawa wanangozi yenye rangi nyeupe na nyeusi, wao huwekwa kando na wazazi wao zizi lao huoshwa mara kwa mara iliwziweze kupata magonjwa.

Mkulima huyu amefuga ng'ombe wa maziwa. Ana ng'ombe wengi takriban hamsini hivi. Ng'ombe hawa ni wenye rangi nyeupe na nyeusi. Baada ya kula chakula chao atawapeleka mahali ambapo ataweza kuwakama.

Hii ni miche, miche hii imenawiri vizuri. Miche hii imepangwa hapa tayari kupelekwa shambani. Miche hii imepandwa kwenye karatasi za plastiki, karatasi hizo ni za rangi nyeusi.

Mama huyu ana fanya biashara ya kununua maziwa mteja huyu amemletea maziwa yake wanapima na kuyakagua maziwa haya ikiwa yako salama baadaye maziwa haya yataweza kuhifadhiwa na kupeleka kwenye kituo cha kutengeneza maziwa.

Huyu ni mkulima mdogo. Mkulima huyu ametembelea shamba lake kuona jinsi ambavyo mazao yake yanavyofanya katika shamba lake. Ana mahindi, maharagwe, mboga mboga na miti.

Huyu ni muuzaji wa ndizi, yeye yupo sokoni kuuza ndizi zake, ndizi zake ni nyingi na zimeiva vizuri, ndizi zake ni nyingi kwa sababu aliweza kutia mbolea kwenye shamba lake na akapata mazao mazuri.

Haya ni maziwa yaliyoganda; maziwa haya yapo kwenye kikombe. Kikombe hiki ni cha chuma. Maziwa haya ni ya rangi nyeupe pepepe.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi zimevunwa na mkulima anasubiri lori ili aweze kusafirisha mazao yake mjini, watu wa mjini hupenda sana ndizi, wao hupenda kutayarisha vyakula vingi wakitumia ndizi.

Hawa ni ng'ombe wawili. Mkulima amefunga ng'ombe wake miguu, anapoendelea na shughuli ya kuwakama. Mkulima anawakama ng'ombe wake kwa kutumia mashine maalum. Ng'ombe nao wametulia wanapokamuliwa.

Huu ni mmea wa ndizi. Ndizi hii haijakomaa vizuri. Itakapo komaa, mkulima ataichukua na kuiuza sokoni. Watu wengi wanapenda sana ndizi, hasa watu wa mjini.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu yuko shambani mwake, ameenda kutembelea shamba lake la ndizi, kuna ndizi moja hapa ambayo imeiva, mkulima huyu amevalia chepeo na tisheti ya rangi ya buluu.

Hii ni mimea ya mahindi mimea hii imeweza kumea vizuri baada ya kupandwa na mkulima, kwenye shamba hili kunaonekana kuna rotuba ya kutosha, kuna miti ambayo inaonekana kwa umbali pia katika shamba hili la mkulima.

Hili ni boma la mkulima, mkulima huyu ana shamba kubwa sana la ndizi, kwenye paa lake la nyumba ameweka mabati ya hudhurungi , nje ya boma lake kuna nyasi.

Hili ni shamba la mahindi. Shamba hili, ni la mahindi mengi. Mahidi yamezama vizuri. Mhindi mmoja, unaonekana kuwa na mahindi yaliyo na magonjwa.

Mama huyu anauza ndizi, ndizi zake ni nyingi na zimeiva vizuri, kuna ndizi alizoziweka chini na zingine zipo ndani ya kikapu, kando yake kuna watu ambao wanapita.

Hili ni gari la kusafirisha mizigo, gari hili limebeba ndizi, ndizi hizi zilitolewa kwenye shamba la mkulima, mkulima aliweza kupata pesa nyingi kutokana na biashara hii.

Hawa ni ng'ombe wa grade ng'ombe Hawa wanakula chakula, ng'ombe Hawa wanaonekana wakiwa na afya sana. Wengine Wana rangi nyeupe wengine wana rangi nyeusi maskioni mwao wameweza kutiwa vitani ambao wanaweza kujulisha majina yao.

Shughuli inayoendelea hapa kwa mkulima huyu ni kukama ngombe , kuna mashine kubwa ambayo inatumiwa katika kukama ngombe hawa . Ngombe hawa wametulia huku wakilamba chakula na mashine hii ikiendelea kukama.

Hii ni nyumba ya mbao. Nyumba hii hutumiwa kupika. Kwenye ukuta wa nyumba hii kuna mahindi ambayo yamewekwa pale na hupigwa na Moshi kila mara wanapopika.

Hapa ni shambani. Mkulima huyu, amepanda miti, ndizi na mawere. Ndizi zake zimezaa vizuri. Ndizi hizi atazipeleka sokoni ili aweze kuuza.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa, wana ngozi yenye rangi nyeusi na nyeupe. Wapo hapa uwanjani. Ng'ombe hawa, wamewekewa nyasi na wanafurahia kila.

Hii ni store ya kuweka chakula cha wanyama. Nyasi hii, imewekwa hapa ili iweze kutumia wakati wa kiangazi. Mkulima ameweka nyasi hizi hapa, ili ziweze kusaidia wanyama wake kama, ng'ombe, nguruwe na mbuzi.

Hili ni duka la kuuza maziwa. Ni wakati wa usiku na nje ya duka hili kuna wateja ambao wanasubiri kuuziwa maziwa. Nje ya Duka hili pia kuna mitungi kadhaa ya maziwa.

Hili ni shamba la ndizi, shamba hili lina ndizi nyingi. Mkulima anatarajia kwamba atapata mazao mazuri msimu huu. Aliweka mbolea na rotuba ya kutosha na kwa hivyo ana matumaini makubwa.

Ni wakati wa mchana na mikungu hii ya ndizi imewekwa hapa pamoja ili kusafirishwa mjini. Wakulima wanaendelea kuleta ndizi hizi hapa na kuzijaza kwa sababu zitabebwa na gari kubwa. Ndizi hizi zilifanya vizuri kwa sababu zilikuwa zimetiliwa mbolea shambani.

Huyu ni ng'ombe wa gredi. Ng'ombe huyu anaonekana kutunzwa vizuri. Ng'ombe huyu sasa anakamwa. Anakamwa kwa kutumia mashine maalum. Anapoendelea kukamwa, amewekewa chakula ambacho anafurahia akila.